Katika hospitali hii tunaweza kuona mgonjwa wetu ambaye amelala kitandani. Kisha tunaona kwamba, mgonjwa huyu amewekewa mashini na mashini hii hutumika hasa katika kuangalia shinikizo la damu la mgonjwa.

Katika wodi hii kuna, mwanamume aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Mwanamume huyu amewekewa pipe inayotoa damu kwenye mwili wake. Hii ni kuonyesha ya kwamba amekuja kutoa msaada wa damu ili kusaidia wale ambao wako na shida ya damu.

Hapa kuna mgonjwa na muunguzi na wote wameweza kuvalia barakoa na tunaona mgonjwa huyu anajaribu kupeana maelezo kuhusu magonjwa au shida zake za mwili.

Hii ni hospitali ya macho, na tunaweza kuona mgonjwa wetu ambaye amekuja kumuona daktari, na daktari ameweza kumwingiza katika mashini. Tunamuona daktari huyu anamuangalia kwa mashini hiyo, ndiposa aweze kutambua shida ya mgonjwa wake kabla ya kumpatia dawa.

Kwenye wodi kuna mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa. Upande wake wa kulia kuna daktari aliyevalia vazi jeupe. Vazi hili limemfunika sehemu zake za mwili, na inaonyesha ya kwamba ugonjwa huu unaweza kuambukizana. Upande wa kushoto kuna mashini, na pia kuna neli inayotoka kwenye mashine kuelekea kwa mgonjwa yule.

Katika wodi hii tunaweza kuona mgonjwa wetu ambaye amelazwa kitandani na kisha kuvalishwa kifuniko cha oksijeni, kitakachomsaidia katika kupumua vyema. Pia tunaona ya kwamba ugonjwa huyu unakaa ni ugonjwa wa kuambukizana, kwa sababu madaktari hawa wameweza kuvalia mavazi yaliyofunika kila sehemu ya mwili.

Lori linalosimamiwa na ushirika wa beyond zero, limetembea eneo flani ili kutoa matibabu kwa wakaazi wa eneo hilo. Lori hili limepakwa rangi nyeupe na pia kuna picha inayoonyesha daktari akimtibu mtoto.

Muuguzi wametembea eneo fulani ili kupeana mawaidha au kutoa matibabu kwa wakazi wa eneo hilo. Muuguzi mmoja aliyevalia koti la rangi ya samawati anaongelesha wakina mama.

Kuna lori jeupe na katika lori hili tunaweza kuona daktari ambaye amevalia koti jeupe na pia barakoa. Kulingana na kibandiko tunaona kwamba lori hili limeweza kusimamiwa na kampuni ya Beyond Zero. Kampuni hii hujihusisha sana katika kuzunguka mitaa mbali mbali na kutibu wagonjwa.

Wahudumu wa afya wametembea kijijini ili kuwahudumia wagonjwa mbalimbali katika maeneo haya. Tunamwona muuguzi mmoja ambaye anatibu wagonjwa. Juu ya meza kuna madawa mbalimbali. Na kando, kuna wagonjwa walioketi ili kungoja wakati wao wa kuhudumiwa.

Kwenye lori na kulingana na bango, inaonekana lori hili limesimamiwa na shirika la beyond zero . Shirika hili ujihusisha sana katika kuzunguka mitaa mbalimbali hasa mitaa inayoishi watu wanaopata kipato cha chini na kisha kuwapatia au kutoa matibabu mbalimbali. Tunaweza kuona kuna wamama hapa wanaongoja kutibiwa.

Lori hili ni la rangi nyeupe kulingana na kibandiko kilichowekwa kwa lori hii inaonekana imesimamiwa na ushirika wa beyond zero ushirika huu huzunguka kutembea mitaa mbalimbali ili kusaidia au kutibu wagonjwa.

Kuna hema jeupe na katika hema hii kuna wauguzi watatu, wauguzi hawa waneweza kutembea katika eneo fulani ili kutibu watu magonjwa mbalimbali, tunaweza kuona nje ya hema hilo kuna watu mbalimbali wamesimama wakingojea wakati wao ufike wa kutibiwa.

Lori lililosimamiwa na ushirika wa msalaba mwekundu umeweza kutembea sehemu mbali mbali kwa minajili ya kutoa matibabu. Lori hili litasaidia wakaazi wa mitaa hiyo. Hili lori limepakwa rangi nyeupe na kisha kuandikwa maneno hatua kwa afya bora.

Lori la rangi nyeupe ambalo limesimamiwa na kampuni ya Beyond Zero , inatumika kutembea eneo mbalimbali ilikuhudumia wagonjwa, mbele ya lori hili kuna daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe na pia ameshikilia stetuskopu inayotumiwa kupima mwili.

Lori linalohifadhiwa na ushirika wa BEYOND ZERO , limeweza kutembea mtaa ili kutoa matibabu mbali mbali. Lori hili limepakwa rangi nyeupe. Kuna daktari ambaye anachunguza wagonjwa.

Hili ni lori la rangi nyeupe; lori hili lina msalaba wa rangi ya samawati na limesimamiwa na ushirika wa Beyond Zero. Ushirika huu huzunguka mitaa mbalimbali ili kuhudumia wagonjwa. Tunaona wagonjwa wamepiga mstari wakingojea wakati wao wa kutibiwa.

Lori lililosimamiwa na ushirika wa Beyond Zero limetembea mtaa fulani ili kutoa matibabu. Lori hili limepakwa rangi nyeupe na kisha msalaba ni wa rangi ya samawati. Nje yake kuna wakaaji ambao wanapewa matibabu.

Lori lililosimamiwa na washirika wa Beyond Zero limetembea mtaa fulani ili kutoa au kupeana matibabu. Mbele yake kuna muuguzi mmoja aliyevalia koti la rangi nyeupe.

Lori lililosimamiwa na shirika wa Beyond Zero. Limetembea sehemu flani kwa minajili ya kutoa matibabu kwa wakaazi hao. Lori hili limepakwa rangi nyeupe na pia kuna ngazi ambayo itasaidia mtu kupanda aingie ndani ya lori hilo.

Tunaona ya kwamba kuna mgonjwa ambaye ameweza kutembelea daktari wa meno, na daktari huyu ameweza kuangalia meno yale. Na tunaona ya kwamba jino moja ni dogo kushinda meno yote. Daktari huyu ameweza kujisatiti na akaweza kumsaidia mgonjwa huyu na tunaona ya kwamba upande wa chini meno haya yako sawa.

Tunaweza kuona mtu ambaye alikuwa na shida ya meno. Jino moja lilikuwa na shimo na lingine lilikuwa limeweza kuvunjika. Lakini baada ya kumwona daktari wa meno, aliweza kusaidika na jino lile kuweza kuzibwa shimo lake.

Mwanaume mmoja ametembelea daktari wa meno na tumemuona daktari huyu aliyevalia glovu ya rangi ya samawati akitumia vifaa vyake maalum kuangalia meno haya. Hii itaweza kumsaidia manaume huyu kujiepusha na magonjwa mbalimbali ya meno kama vile kuoza kwa meno.

Daktari wa meno, aliyevalia glavu za rangi ya samawati, anaangalia meno ya mgonjwa wake. Hii itamwezesha mgonjwa huyu, kujiepusha na magonjwa mbalimbali, yanayohusiana na meno, kama vile kuoza kwa meno.

Mwanamke huyu ametembelea daktari wa meno, na daktari anaonekana kusafisha meno yake kwa kutumia kifaa maalum. Tendo hili litaweza kumwepusha mwanamke huyu kutokana na magonjwa yanayohusiana na meno kama vile kuoza kwa meno.

Katika hospitali hii, daktari wa meno aliyevalia koti nyeupe na barakoa, anachunguza meno ya mgonjwa wake. Hii itamwezesha mgonjwa kujiepusha na magonjwa mbalimbali ya meno.

Hii ni hospitali ya meno, daktari aliyevalia koti na glavu za rangi nyeupe na pia barakoa, anamwangalia mgonjwa wake. Hii itamwezesha mgonjwa huyu kujiepusha na magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno.

Tunamwona daktari wa meno ambaye yuko katika hospitali ya meno. Daktari huyu amevalia barakoa na glavu za rangi ya samawati. Tunamwona kwamba daktari huyu ameshikilia umbo ambalo linaonyesha aina mbalimbali za meno.

Katika eneo hili kunaonekana ya kwamba kumekuwa na baa la kuzuka kwa moto. Moto huo umeweza kusababisha madhara ya nyumba mbalimbali. Nyumba hizi zimeweza kuchomeka na pia bidhaa za watu. Tunaona ya kwamba kuna mwanaume aliyevalia suruali ndefu ya rangi ya kijani kibichi na koti jeusi. Ameketi chini na anaonekana kuwa na mawazo mengi.

Katika eneo hili, kumezuka janga la moto, lilosababisha nyumba na hata biashara za watu kuchomeka. Watu kutoka ushirika wa msalaba mwekundu, wamekuja kusaidia wakaazi hawa, na pia, kuzima moto.

Katika maeneo haya , kunaeza kuwa na baa la mvua nyingi iliyosababisha mafuriko. Mvua hii imepatia wakaazi wasiwasi kuogopa ya kwamba nyumba zao zinaeza kubebwa na maji . Hii inawabidi waanze kujipanga jinsi ya kuhama.

Katika maeneo haya kumezuka baa la mvua nyingi iliyosababisha mafuriko. Mafuriko haya imesababisha barabara kutopita. Maji yamejaa kwenye barabara na hio kusababisha vyombo mbalimbali vya usafiri kutosafiri maeneo mbalimbali. Kuna polisi wa trafiki ambaye anajaribu kuleta usalama katika barabara hii.

Katika eneo hili kumeweza kuzuka janga la moto. Wazimamoto wanaonekana kukimbia sehemu hiyo ndiposa waweze kuzima moto na pia kuwaokoa wakaazi wa mtaa huo.

Wasamaria wema wameweza kutembea mitaa iliyo athirika na kisha kuwazawadi vyakula mbali mbali kama vile mchele na mafuta. Tunavyoona kuna wanawake ambao wameweza kuzawadiwa vyakula hivyo na wamefurahishwa sana na tendo hilo.

Hawa ni wanajeshi, kuna wale wanajeshi ambao wamekalia pikipiki upande wa mbele na wanaonekana kuendesha pikipiki hizo, na wale waliokaa nyuma wameshikilia bunduki. Sehemu hii inaonekana kwamba wameweza kuvamiwa na magaidi au majambazi na wanajeshi hawa wanajaribu kudunisha amani au usalama katika eneo hili.

Lori hili la zimamoto limepakwa rangi nyekundu, nyeupe, manjano na pia rangi ya kijivu. Limeweza kuandikwa neno moto, moto. Lori hili hutumika haswa kukiwa na dharura ya moto.

Baa la mvua nyingi limeweza kuzuka katika maeneo haya na kusababisha mafuriko. Nyumba mbalimbali zimeweza kubebwa na maji na kusababisha wanakijiji kukosa makazi. Tunaona washirika kutoka shirika la Msalaba Mwekundu ambao wanasaidia wanakijiji.

Katika maeneo haya kumeweza kuzuka baa la mvua nyingi lililosababisha mafuriko. Mafuriko haya yameweza kuleta madhara kwa wakaazi hawa. Watu kutoka Shirika la Msalaba Mwekundu wanaonekana kusaidia wakaazi hawa.

Katika maeneo haya kumezuka baa la mvua nyingi liyo sababisha mafuriko nyumba zimeweza kubebwa na maji kusababisha wakaazi kukosa mahali pa kukaa. Watu katika ushirika ya msalaba mwekundu wanasaidia wakaazi hawa kutoka sehemu hii.

KUNA MTU ALIYEFUNGWA MIGUU YAKE NA NYORORO KISHA KUWEKWA KUFULI NDIPOZA MTU HUYU AZIWEZE KUTOROKA.HII INAONYESHA KWAMBA MTU HUYU AKO UPUNGUFU WA AKILI.UPUNGUFU HUU USABABISHWA SANA NA UFADHAIKO UTOKANAO NA SHIDA, TABU AU DHIKI

Katika bango hili tunaweza kumwona mwanamke mmoja, na mkono wake wa kulia ameweza kuweka katika, paji lake la uso na mkono wake wa kushoto unaonyesha ishara ya kukomesha, jambo fulani, hii inaonyesha mwanamke huyu ana msongamano wa mawazo na msongamano huu wa mawazo unaweza tokana na shida, tabu au dhiki.

Mwanaume mmoja anaonekana kushika kichwa, hii ninkuonekana ya kwamba ana msongamano wa mawazo. Hii inaweza kusababishwa na mfadhaiko wa dhiki au taabu, na shida hii inaeza mletea kutokuwa na utimamu wa akili.

Kibandiko hiki kinaonyesha ya kwamba huu ni mwezi wa kutambua utimamu wa akili na pia imeweza kueleza majina mbalimbali ya kusaidia mtu ambaye ako na mawazo. Kuna picha ya mwanamke mmoja aliyeshikilia paji lake la uso.

Bango lililosimamiwa na wizara ya afya linatuarifu ya kwamba siku ya kutambua utimamu wa akili duniani utakuwa tarehe kumi mwezi wa Oktoba mwaka wa 2024. Na wanatuarifu ya kwamba tumebakia na siku kumi pekee. Wanaweza kutuarifu ya kwamba maudhui yao makuu itakuwa kuongelea kujitambua utimamu wako wa akili.

Kuna mwanamke ambaye ameweza kuketi kwenye kiti cha samawati na anaonekana yakwamba ameweka kichwa chake juu ya kipakatalishi, hii inaonyesha yakwamba mwanamke huyu yuko na msongamano wa mawazo utokanao kuna shida, dhaabu au dhiki. Hii inaweza mletea shida ya akili au ugonjwa wa akili.

Mwanamke ameweza kushika paji lake la uso ili kuonyesha ya kwamba anaweza kuwa na msongamano wa mawazo unaoletwa na kuwaza sana, taabu au dhiki shida hii inaeza kumletea kutokuwa na utimamu wa akili.

Hii ni dawa yenye madini ya kalisi na magnesi, na kulingana na maelezo yaliyowekwa katika chupa hii inaonekana dawa hii, hutumika kujenga mifupa yenye nguvu, na pia, inazuia ugonjwa wa kuchezeka mifupa, na pia tunaona ya kwamba wameweza kusema, dawa hii ni rahisi sana kuimeza.

Boksi ya dawa hii ni rangi ya samawati na nyeupe, tunaweza kuona kwamba dawa hii ina madini ya vitamini, tunaposoma maelezo yake katika boksi tunaona kwamba dawa hii ina tembe sitini na pia unapaswa kumeza tembe mbili kwa siku.

Dawa hii ya chanjo ya Buvanol ina maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi. Tunavyona katika boksi hii ina maelezo mbali mbali, maelezo haya niya kwamba dawa hii inapaswa kuwekwa mbali na watoto. Na pia ni dawa ya kutibu wanyama peke. Katika boksi hii pia tunaona ya kwamba dawa hii ni mililita arobanne.

Tunaposoma maelezo katika dawa hii ya Ibuprofen tunaona kwamba dawa hii hutumika katika kupunguza maumivu ya mgongo na pia maumivu ya misuli. Katika boxi pia tunaona kwamba, dawa hii ina gramu mia moja.

Dawa ya paracetamol ambayo boxi yake ni ya rangi nyeupe, samawati na nyekundu. Ni ya maji . Dawa hii kulingana na maelezo yaliowekwa kwenye boxi , ni dawa inayopaswa kutumiwa na binadamu pekee. Na dawa hii ina mililita 100.

Dawa hii ya Paracetamol iko katika boksi ya rangi ya manjano na nyeupe. Dawa hii inaonekana iko na aslimia moja na chupa yake ni mililita mia moja. Dawa hii inaonekana ya kwamba ni dawa ya maji.

Dawa aina ya Panadol ambayo iko kwenye boksi ya rangi ya samawati, nyekundu na hata nyeupe. Dawa hii ni aina ya tembe na hutumika kusaidia kupunguza maumivu mwilini.

Katika hospitali hii tunaweza kuona mama wawili ambao wamebeba wanawe, na tunaweza kuona kuna nesi mmoja ambaye amekuja kushughulikia watoto hawa. Nesi huyu anapatia watoto hawa chanjo ya mdomo.

Hapa ni hospitalini na daktari aliyevalia glavu za rangi ya samawati, anamwekea mtoto mchanga dawa kwenye mdomo. Itamwezesha mtoto huyu kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Kuna mtoto na muuguzi, aliyevalia aproni ya rangi ya samawati, manjano, na pia amevalia barakoa. Tunaona ya kwamba muuguzi huyu ametembelea eneo hili, na anampatia mtoto huyu chanjo ya mdomo.

Kuna ndoo na beseni, ya rangi ya samawati. Na katika ndoo hii, kuna mfereji ambao utaweza kusaidia kutoa maji, katika ndio hii. Kando yake, kuna sabuni. Wakaazi wanaweza kunawa mikono yao ili kujiepusha na magonjwa mbalimbali kama vile corona, na kuendesha.

Uwanjani kuna mchezaji aliyevalia jezi la rangi nyeupe, viatu vyake ni vya rangi ya samawati na kijani. Anaonekana ya kwamba ameumia wakati wa mchezo. Mhudumu mmoja amekuja kumfanyia matibabu, ili kupunguza maumivu. Kando yake kuna machela itakayombeba kumtoa uwanjani.

Kuna wanariadha wawili ambao walikua wanafanya mazoezi, na kwa bahati mbaya mwanariadha mwanamke alipata ajali na kisha kuumiza goti lake. Mwanariadha huyu anaonekana kuwa na maumivu mingi sana. Mwanariadha mwanamme, apo anamfanyia huduma ya kwanza.

Tunaweza kuona wachezaji katika uwanja na katika mwonekano wake inaonekana huu ni mchezo wa kandanda tunaweza kuona mchezaji moja aliyevalia mavazi ya rangi ya kijani ameweza kuanguka chini na anaonekana kuwa kwa maumivu makali sana. Mchezaji huyu uki liangalia mguu wake inakaa mguu umeumia.

Kuna mwendeshaji baiskeli ambaye alikua anaendesha baiskeli lake kufanya mazoezi ya uendeshaji ndiposa awe shupavu katika uendeshaji wake wa baiskeli, lakini pia tunaweza kuona kwamba aliweza kuchoka au kuumia mgongo ndiposa akaamua kusimama katikati ya barabara ili aweze kumpuzika kidogo.

Kuna mwanariadha ambaye alikuwa anashiriki mbio na katika mbio hizo inaonekana ya kwamba aliweza kuteguka mguu wake wa kulia. Tunaona mwanariadha huyu ana maumivi mingi sana na muuguzi anajaribu kumpatia huduma ya kwanza.

Hapa tunaweza kumwona mchezaji mmoja anayejihusisha na mashindano ya miereka. Mchezaji huyu anaonekana ya kwamba alipata ajali na kisha kupata nundu katika paji lake, la uso. Nundu hiyo imeweza kufura sana, hii inaonyesha kwamba, hakuweza kupata matibabu kwa haraka.

Katika shamba hili tunaona ya kwamba kuna mmea ambao una matawi ya rangi ya kijani kibichi. Mmea huu hutumiwa hasaa na wazee katika kutengeneza dawa za kienyeji. Matawi haya huchunwa kisha kukaushwa na mwishowe kutengeneza dawa ile.

Katika shamba hili tunaona ya kwamba kuna mimea mbalimbali yenye majani ya kijani kibichi , majani haya hutumiwa hasa na wazee katika kutengeneza dawa za kienyeji, ambazo husaidia katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Kuna mti, na mti huu una majani ya kijani kibichi na pia tunaweza kuona matunda ambayo pia yana rangi ya kijani kibichi. Majani hayo ya huchunwa kisha kutengeneza dawa ya kienyeji.